Muonekano wa nje wa moja ya sehemu ya benki, mazingira yakiwa safi na salama kwa kila anayefika, huku wateja wengi wameegesha magari yao nje ili kuingia na kujipatia huduma walizozifuata.

Nje ya eneo la benki watu ni wengi (wanawake kwa wanaume) wanaingia na kutoka baada ya kupata tangazo ya kwamba wanatoa mitaji kwa wajasiriamali wadogowadogo ili kukuza biashara zao.

Ndani ya benki wakiwa wamefika wateja ili kujipatia huduma mbalimbali, mwanaume amesimama kando ya dawati na meza ya mhudumu akiendelea kumpatia maelekezo ya kina kuhusiana na changamoto yake ili aweze kujua namna ya kuitatua.

Mwanaume ambaye yupo ndani ya baa, mzoefu wa kazi hii kwa miaka mingi, anaendelea kuvichanganya vinywaji tofauti tofauti ili kuwapatia ladha zinazowavutia wateja wake na waendelee kuja kila wakati wanapomaliza shughuli zao za kutwa nzima.

Ndani ya baa eneo ambalo vinapatikana vinywaji tofautitofauti hasa pombe kali, zimewekwa kwenye vifungashio na maandishi yanayoelezea aina yake na kiasi cha ulevi kilichopo.

Kijana wa kiume mtanashati mwenye afya na nguvu za kutosha, amesimama ndani ya baa maeneo yake ya kujidai, anapofanya kazi kila wakati kuuzia mteja wake vinywaji, ambavyo vingi vimepangwa nyuma yake vikiwasubiria waweze kufika.

Wanawake warembo wakiwa ndani ya baa, huku wamevalia mavazi yao mazuri ya kupendeza ya kutokea wakati wa usiku. Wakiendelea kujiburudisha kwa muziki na vinywaji baridi vilivyojaa mezani.

Ndani ya baa wakati wa asubuhi imefunguliwa na kusafishwa, huku ikiwa imepangwa vizuri kuwasubiria wanywaji wafike nyakati za jioni wakiwa wametoka kazini na kuchoka ili kujipumzisha na kupata vinywaji baridi.

Ndani ya baa wamejaa wanaume kwa wanawake wengi wamevalia mavazi ya kutokea nyakati za usiku, wakicheza muziki na kuvifurahia vinywaji baridi mikononi mwao.

Ndani ya baa mwanaume mzoefu aliyefanya kazi yake kwa muda mrefu ya kuwahudumia watu tofauti tofauti wanaofika, anawahudumia vinywaji ambavyo vimejaa kwenye mashelfu nyuma yake vilivyo kwenye vifungashio tofauti tofauti.

Muda wa usiku ndani ya baa kumejaa watu wengi wanawake kwa wanaume wengi wamevalia mavazi ya kutokea nyakati za giza, wanacheza muziki na kufurahia vinywaji walivyovishika mikononi.

Wanawake wapambanaji na wanaojituma kwa kufanya kazi kwa bidii, baada ya purukushani za siku nzima sasa wameingia ndani ya baa ili kujituliza kwa kupata vinywaji baridi vilivyojaa mezani.

Mwanaume ambaye amekuwa akitafuta gari lake pendwa kwa muda mrefu, sasa kwenye duka hili amejipatia lenye rangi nyeusi na la kisasa kabisa, amesimama na anayeuza wakikabidhiana funguo huku wote wakiwa wana furaha tele.

Muuzaji wa magari tofautitofauti sasa anaingiza toleo jipya dukani kwake, ambalo gharama yake ni kubwa kidogo kulinganisha na yaliyokuwepo ili kuweza kujipatia faida zaidi.

Muonekano wa nje wa duka linalouza magari mbalimbali yakiwa chakavu na ambayo ni mapya kabisa, mazingira ni masafi yanayomvutia mnunuzi kabla hajaingia ndani na kujionea bidhaa.

Jokofu la kisasa lenye mlango mmoja, ambalo lina uwezo wa kuhifadhi mpaka lita tatu za maziwa, na mteja hufika kuweka fedha zake na kukinga kwa chombo alichokuja nacho, kulingana na gharama aliyoitoa.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa eneo lililotengwa kwa ajili ya bidhaa zinazotokana na maziwa, zimepangwa vizuri zikiwa kwenye vifungashio tofautitofauti, vyenye maandishi ya jina aina yake, na namna bora ya matumizi.

Mwanaume anayefanya shughuli ya kuuza bidhaa zinazotokana na maziwa, ambayo inahitaji muuzaji aliyemsafi wa hali ya juu, amesafisha vyombo vyake na kuvilaza ili kuepuka kuingiwa na inzi, huku akiendelea kumpimia mteja ambaye tayari amefika.

Nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, dereva wa bodaboda akiwa amewasili tayari, baada ya kuagizwa mzigo mpya na muuzaji aliyepo ndani.

Mwanaume mjasiriamali mdogo anayeuza bidhaa Mbalimbali zinazotokana na maziwa amesimama kando ya jokofu Kubwa lenye milango miwili ili kujiandaa kulisafisha na baadaye kuzipanga tena kwa ajili ya wateja wanaofika nyakati za jioni.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, tayari wateja wamefika huku mwanaume mmoja amehudumiwa na ameshikilia chombo mkononi wakiendelea kunywa na kufurahia siku yake.

Duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, linalopatikana pembezoni mwa mji. Wateja kina mama tayari wamefika, wengine wamebeba watoto migongoni wakisubiria kupata huduma walizozifuata.

Jokofu kubwa la kisasa, ambalo ndani yake lina uwezo wa kutunza maziwa ya hadi lita Mia tatu, na wateja husika kudumbukiza hela ndani yake aina ya sarafu, nakukinga vyombo vyao kujipatia kiasi kinachoendana na malipo waliyoyatoa.

Mwanaume ambaye ni mpenzi wa bidhaa zinazo tokana na maziwa, akiingia dukani baada ya kuchoka siku nzima, ili kujipatia huduma na kurejea nyumbani kujipumzisha.

Duka dogo la mtaani ambalo zinapatikana bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, tayari mteja amefika amesimama dirishani baada ya kuagiza na kusubiria kuhudumiwa.

Jokofu la kisasa, ambalo ndani yake yanahifadhiwa maziwa hadi lita mia tatu, na mteja hufika hudondosha sarafu yake na kuchukua chombo alichokuja nacho, bila kuwepo mtu yeyote anayemsaidia, na akishapata huduma kuendelea na safari zake.

Mwanamke ambaye ni mpenzi wa maziwa amefika kwenye duka yanapopatikana na kusimama dirishani, baada ya kumwagiza muuzaji kile ambacho anahitaji na kusubiria kupokea.

Mfanyabiashara ambaye tayari amefungua duka lake analouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, huku amevalia barakoa anazungumza na wateja wake, ambao ni wanaume wanne wamefika ili kujipatia huduma.

Mwanaume mtanashati ambaye ni mpenzi wa maziwa, amesimama kando ya mashine, ambayo unaweza kujihudumia mwenyewe kwa kuweka fedha yako kisha kukinga chombo ulichokuja nacho na kuyapata kiasi ambacho kinaendana na malipo.

Nje ya duka ambalo zinapatikana bidhaa za maziwa, wanaume kadhaa wamesimama wakisubiria walioko ndani watoke, ili nawao waingie kujipatia huduma alizozifuata.

Bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa zinauzwa, zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti vinavyovutia hasa rangi nzuri za watoto, ili waweze kuwahamasisha wazazi wao kuwanunulia kila wakati.

Ndani ya duka zinazkopatikana bidhaa za aina mbalimbali kama vile vitafunwa vya maandazi, chapati na vitumbua, amefika tayari; mfugaji wa ng'ombe na maziwa ambayo ametoka kuyakamua hivi punde ili aweze kuyauza.

Pembezoni mwa mji, linapatikana duka, ambalo linauza bidhaa mbalimbali, hasa zinazotokana na maziwa, wanaume wawili, wamesimama nje ya lango, wakiwasubiria waliopo ndani watoke, ili na wao waingie, kujipatia huduma.

Duka ambalo linauza bidhaa tofautitofauti Kama vile: mayai, na zile ambazo zinatoka na maziwa limefunguliwa huku mfanya kazi akiendelea kusafisha, ili wateja watakapo fika wayakute mazigira ni safi na salama kwa afya zao.

Jokofu linalotumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali ili zipate ubaridi hasa zile zinazotokana na maziwa, likiwa limeegeshwa ndani ya chumba huku mazingira yakiwa sio safi wala salama kwa yoyote anayekuja kununua.

Kibanda ambacho kinauza bidhaa mbalimbali; zikiwemo zinazotokana na maziwa, tayari kimefunguliwa na kufanyiwa usafi, huku muuzaji ameketi ndani kuwasubiria wateja wake kufika hasa wale wanaotoka kazini jioni.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani zimewekwa kwenye mashelfu, huku jokofu limeegeshwa pembeni ambalo ndani yake zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa ziweze kupata ubaridi unaostahili kwa wateja.

Jokofu lililosimamishwa kando ya ukuta, ambalo ndani yake ipo mashine inayotumika na watumiaji wote wanaohitaji maziwa baada ya kuweka fedha zao ndani na kuyakinga. Huku mazingira yakiwa sio safi wala salama kwa wote wanaofika.

Mafriji mawili moja kubwa na jingine dogo yamesimamishwa, huku ndani yake zimehifadhiwa bidhaa mbalimbali vinazotokana na maziwa kwenye vifungashio tofautitofauti venye ukubwa usiyofanana, ikiwa ni pamoja na vile ambavyo vina lita tano.

Jokofu la kisasa ambalo lina uwezo wa kuhifadhi mpaka lita mia tatu za maziwa, na mtumiaji ana uwezo wa kujihudumia mwenyewe kwa kuja na kudondosha sarafu yake, na kukinga chombo alichokuja nacho.

Duka linalouza bidhaa nyingi hasa zinazotokana na maziwa, wateja ni wengi wamefika na kusismama dirishani wakisubiri ili kupishana mmojammoja ili kujipatia huduma walizo zifuata.

Duka kubwa linalotumia mlango mmoja ambalo, huhifadhiwa bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, limesafishwa vizuri kwa kutumia maji safi na sabuni, na sasa linasubiriwa kukauka na kuweza kuendelea na kazi.

Jokofu kubwa lenye milango miwili, lililopambwa kwa rangi zake nzuri nyeupe na ya bluu, ndani zimehifadhiwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa na sehemu ipo ya mteja kufika na kujihudumia mwenyewe.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na vitafunwa kama vile: mandazi, vitumbua. Ikiwa ni pamoja na maziwa yanayo patikana kwa vipimo tofautitofauti.

Maeneo ya pembezoni mwa mji watu wengine wameketi baadhi wanatembea, huku kando likiwa limewekwa duka kwaajili ya bidhaa mbalimbali za maziwa na wateja wawili wanaume wamefika ili kuweza kujipatia huduma.

Jokofu ambalo ndani yake ipo mashine, inayotumika kugawa maziwa kwa yeyote anayekuja na kudumbukiza pesa yake, likiwa limeegeshwa eneo la nje yenye mazingira masafi kwa ajili ya kila mlaji anayefika.

Jokofu la kisasa ambalo limeegeshwa kando ya ukuta ndani yake ipo mashine inayomuwezesha mteja kufika kuingiza fedha yake na kisha kuyakinga maziwa kwenye chombo, alichokuja nacho hivyo kujihudumia mwenyewe bila ya mtu mwingine yeyote.

Kando ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, inauzwa meza ya duara yenye viti vyake vinne vyote vimesanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao ni maalumu kwa ajili ya chakula kwenye familia yenye watu wasiozidi watano.

Samani zinauzwa dukani, ikiwa ni meza kubwa, inayotumika kwenye ofisi na viti vinavyozunguka. Vyote ni kwa ajili ya mikutano inayotumia watu wengi.

Samani za nyumbani zinauzwa ikiwa ni pamoja na meza ya miguu minne ilichongwa vizuri na viti vyake nane maalumu kwajili ya familia ambayo ina watu chini ya tisa.

Mwanaume amesimama imara mwenye furaha tele, na kazi yake ambayo amefanya kwa muda sasa ya kuchonga samani mblimbali kwa kutumia mbao, huku akiendelea na shughili hii ambayo ameshapata wateja na kumpatia oda ya vitu tofautitofauti.

Thamani zinauzwa dukani zikiwepo picha nzuri za ukutani, makochi aina ya sofa yenye vitambaa vizuri vinavyomvutia kila anayehitaji kwa matumizi ya nyumbani na hata mahotelini.

Kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma na mbao, kina ukubwa wa tatu kwa nne, tayari kwa matumizi ya nyumbani na hata kwenye nyumba za kulala wageni.

Kitanda kilichosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao kina sehemu mbili za kulala ya juu na chini, kinatumika hasa kwa familia ambazo zina eneo dogo kwa kuwa hiki kinakaa mahali ambapo vingekaa vikiwa viwili.

Viti vilivyosanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu kwa kutumia mbao, rangi yake iliyopakwa inayofanana na udongo wa kung'aa ambacho una uwezo wa kukaa una uwezo wa kulala kulingana na mfumo unaotaka kukitumia.

Samani zinauzwa dukani, zikiwemo picha nzuri za dukani, mapambo ya ndani, bila kusahau makochi aina ya sofa; ambayo ni mazuri yenye vitambaa ambayo rangi yake haing'ai sana na haijapooza kupitiliza.

Kitanda kilichosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao, kimewekwa sokoni ili kila anahitaji aweze kukinunua, hasa wale wanaoendesha nyumba za wageni.

Samani mbalimbali zinauzwa, ikiwa ni pamoja na: meza na viti vilivyochongwa kwa mbao, maua mazuri ya kuweka juu yake, makochi aina ya sofa, picha za ukutani; na vyote ni kwa wanunuzi wanaonunua rejareja.

Wanaume ambao wanafanya kazi kwenye kiwanda chao kidogo cha mtaani cha kutengeneza samani za mbao, wamefika kazini alfajiri, Wanaendelea kujituma ili kukamilisha oda waliyopewa na mteja wao.

Samani zinauzwa yakiwemo makochi aina ya sofa yaliyotengenezwa na kuvalishwa vitambaa vizuri vyenye rangi isiyong'aa sana, yapo yana uwezo wa kukaliwa na watu watatu na lile la mtu mmoja.

Samani zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na maua mazuri ya mezani, picha za ukutani, viti, makochi aina ya sofa vilivyotengenezwa vizuri huku Vitambaa vyake vikiwa na rangi isiyo ng'aa sana wala iliyopooza kupitiliza.

Ndani ya kiwanda kidogo cha mtaani kinachotengeneza samani kwa kutumia mbao. Meza iliyochongwa vizuri pamoja na viti vyake vinne. Ipo tayari kwa ajili ya familia ya watu wasiozidi watano.

Kitanda ambacho kimesanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu kwa kutumia malighafi za mbao, kina ukubwa wa tano kwa sita tayari kwa matumizi ya nyumbani na hata nyumba za kulala wageni.

Mjasiriamali mdogo anaechonga samani mbalimbali kwa kutumia mbao, sasa ametengeneza kitanda chenye sehemu mbili za kulala ya juu na ya chini, ambavyo mara nyingi hutumika katika shule za sekondari, ambazo wanafunzi hulala huko huko.

Makochi aina ya sofa yaliyochongwa kwa kutumia mbao na kufunikwa vitambaa vizuri, huku juu yake ikiwa imewekwa mito yenye rangi tofautitofauti, huyafanya yavutie zaidi kila mteja anayefika.

Eneo la mapokezi hotelini tayari amefika mteja mwanaume amesimama mbele ya dawati la muhudumu, wakizungumza ili hatimaye aweze kumpatia ufumbuzi wa changamoto yake, na huduma aliyoifuata.

Muonekano wa ndani ya hoteli eneo la mapokezi likiwa limepambwa kwa thamani nyingi zilizotengenezwa kwa mbao, huku maelekezo ya huduma zote zinazopatikana yakiwa pembeni kando ya ukuta.

Ndani ya hoteli eneo maalumu lililotengwa awa ajili ya kupata chakula, mazingira mazuri yenye mandhari ya kupendeza huku watu wakiwa wameketi wawiliwawili wakati wanajipatia mlo wa mchana.

Muonekani wa ndani ya hoteli eneo ambalo linatumika kwa ajili ya chakula, likiwa limepambwa kwa samani nzuri zilizochongwa na kutengenezwa kwa mbao; viti na meza pamoja na picha za ukutani. Mazingira ni masafi na rafiki kwa kila anayeingia.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni yakiwemo maharage mabichi, ambayo watu wengi hupendelea kuyachemsha na kuyaunga kwa viungo kama vile pilipilihoho, vitunguu maji, karoti na nazi kwa mbali na baadae kuyatumia na wali.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, nyingi zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki ili kuepusha kupata vumbi lakini pia kuharibika mapema kabla ya wakati wake wa matumizi kuisha.

Vyombo mbali mbali vinauzwa sokoni, yakiwemo makarai ya chuma ambayo kikawaida kutumika nyumbani kukaangia vyakula tofautitofauti kama vile maandazi au chipsi.

Watu wengi wanawake kwa wanaume wamefurika sokoni, siku ambayo kulitangazwa punguzo kubwa la bei hasa ya nguo na viatu kutokana na msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka kama vile krismasi zikikaribia.

Mwaume mzee ambaye ni mfanyabiashara mdogo sokoni, ameketi ardhini, kando ya bidhaa alizozipanga kwenye mifuko, yakiwemo machungwa, vitunguumaji anavyowauzia wateja wake, hasa wale wanaotokea majumbani.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na mchele, maharage, mahindi, mtama, ulezi bila kusahau uwele. Baadhi huchanganywa na kusagwa unga wa lishe, hasa kwa watoto kuanzia miaka sita.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na mboga za majani na matunda, ambayo washauri wa afya wanatoa maelekezo kila wakati yasikosekane angalau katika kila mlo wa siku.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni, kama vile ndizi mbichi ambazo zinatokana na kupandwa migomba. Huku wanawake wawili wenye furaha, ambaye ni muuzaji na mnunuzi wanakabidhiana mboga za majani.

Mwanamke mjasiliamari ambaye ni mpambanaji tayari amefika sokoni anaendelea kuzipanga bidhaa zake mezani, kwenye sado na chini, ili wateja wake wakifika wazikute zipo tayari wachague, na kufanya manunuzi yao.

Mwanamke ambaye ni mjasiriamali mdogo, tayari amefika sokoni na kuziosha bidhaa zake, kama vile karoti. Amesimama imara kabla ya kuanza kuzipanga, kwa ajili ya wateja wake wote wanaofika ili kuzinunua kwa matumizi ya nyumbani, kwenye migahawa, hata hotelini.

Watu tofautitofauti wanaume kwa wanawake wapo sokoni wakizunguka huku na kule wakichagua bidhaa mbalimbali zinazouzwa, ili hatimae wajipatie yale mahitaji muhimu waliyoyafuata kabla ya kuanza safari ya kurejea walipotoka.

Wanawake wafanyabiashara wapambanaji, tayari wameamka mapema na kufika sokoni. Wamepanga nyanya zao mezani kuwasubiria wateja, huku mwanaume mmoja amefika; ameshika mfuko wake mkononi, akiendelea kujichagulia zile ambazo anazipenda na kuzilipia.

Mwanamke mchapakazi na mpambanaji tayari amefika sokoni amepanga bidhaa zake mezani huku anatabasamu wakati akiwasubiria wateja wake watoke majumbani na kufika kumuungisha.

Watu wanaume kwa wanawake wamejaa sokoni wakizunguka zunguka, ili kujipatia bidhaa walizo zifuata, ikiwa ni pamoja na nguo, viatu vya mtumba vyote vinauzwa rejareja kwa anaye hitaji.

Bidhaa za chakula zinauzwa sokoni, mengi yakiwa ni matunda ambayo madaktari wanashauri yatumike kwa wingi, ili kupata virutubisho vinavyofanya kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Ndani ya soko lililopo vijijini, wanawake wachapakazi na wafanyabiashara wadogowadogo wamefika, wametandika bidhaa zao chini ili kuweza kuziuza kwa wateja wote hasa waliotoka mijini na kununua kwa jumla.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na ndizi mbichi ambazo ni chakula pendwa kwa kabila la wachaga, ambazo huzipika kwa kuchanganya na nyama hasa ya ng'ombe.

Mwanaume mwenye umri wa makamo amefika sokoni, akiendelea kupita na kujichagullia bidhaa mbalimbali zinazouzwa, kama vile: mboga za majani, nyanya, karoti, matunda tofautitofauti ambayo inashauriwa na daktari kutumiwa kwa wingi.

Bidhaa mbalimbali za kiasili zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na; picha nzuri za ukutani, mikufu ya shingoni, bangili za mikononi, bila kusahau vikufu vinavyovaliwa miguuni humfanya mwanamke kupendeza na kuvutia zaidi.

Nyumba iliyojengwa kwa ghorofa moja kwenda juu, imewekwa sokoni inauzwa na kupangishwa kwa yeyote anayehitaji matumizi ya nyumbani na hata ofisi, bila kuwasahau wale wanaopenda kufanya viwanda vidogovidogo vya mitaani.

Nyumba zilizojengwa kando na barabara ya lami, ziko tayari na zinauzwa kwa watu ambao wanazihitaji kufanya matumizi ya familia, ofisi na hata viwanda vidogovidogo.

Duka mojawapo, kwenye jengo kubwa la kibiashara, linauza vito mbalimbali vya thamani, ikiwa ni pamoja na: mikufu ya shingoni, bangili za mikononi, kofia, na vyote vimewekewa bei maalumu ambayo haipungui wala kuongezeka.

Ndani ya moja ya maduka yanayopatikana kwenye jengo kubwa la biashara, zinauzwa nguo za kiume, ikiwa ni pamoja na makoti ya suti yaliyonyooshwa kwa pasi vizuri. Ili kila mwanaume anayeweza kuvutia aweze kununua na kuvaa, kabla hajatoka kuelekea kwenye vikao muhimu.

Ndani ya jengo kubwa la biashara Nguo zinauzwa kwenye moja ya maduka zimetundikwa vizuri, zikiwa ni pamoja na Nguo za watoto wachanga zinazowasaidia kuwakinga na baridi hasa misimu wa mvua.

Nguo zinauzwa dukani ndani ya jengo kubwa la biashara ambazo ni za wanaume, kama vile: mashati ya vitambaa na suruali zake, bila kusahau makoti mazuri ya suti.

Kwenye duka ambalo lipo ndani ya jengo kubwa la biashara linalouza viatu vya mtumba ambavyo vipi kwenye ukubwa, muonekano na rangi tofauti tofauti kwa wateja wote wanaofika hasa wale wanaokuja kama familia ili kila mmoja ajipatie kinachomfaa.

Dukani ndani ya jengo la biashara zinauzwa nguo za kiume ikiwa ni pamoja na suti zenye rangi, ukubwa na muonekano tofauti tofauti kwa wanaume ambao wanapenda kuonekana nadhifu na watanashati kila wanapotoka nyumbani.

Kwenye duka la kisasa, yanauzwa mashati tofautitofauti ambayo yamepangwa mezani, huku tangazo likielezea yana punguzo la bei la hadi asilimia arobaini.

Moja ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la kisasa, zinauzwa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na: viatu vya ngozi vya kiume, mikoba na pochi za wanawake zimetundikwa na kupangwa kwenye mistari ili kila anayepita aweze kuviona na kuvifikia.

Ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la biashara zinauzwa bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu pamoja na makoti ya watoto yanayowasaidia kukinga na baridi majira ya wamvua.

Ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la biashara, zinauzwa nguo za kiume tofautitofauti zina rangi na ukubwa usiofanana, ikiwa ni pamoja na mashati ya vitambaa na suruali zake na vyote vinapunguzo la bei la hadi asilimia arobaini.

Ndani ya duka lililopo kwenye jengo kubwa la biashara vinauzwa viatu vya mtumba vyenye muonekano rangi na ukubwa tofauti tofauti hasa vya watoto wa kike vinapatikana kwa wingi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, baada ya mteja kupita na kujichagulia bidhaa mbalimbali anazozihitaji kama vile soseji, sasa anapita kwa mtu ambaye anapokea pesa ili kuweza kupitishwa kwenye mashine na kugundulika gharama ambazo anahitaji kuzitoa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo maalumu ambalo limetengwa kwa bidhaa za mbogamboga na matunda ili watu wote wanapofika waelekee kununua vile ambavyo vyote vimepangwa kama vile ndizi mbivu, nyanya, vitunguu maji, kwa bei ya rejareja.

Mwanamke ambaye ni mdadisi sana, yupo ndani ya duka kubwa la kisasa akiwa ameshika moja ya bidhaa, anaisoma kwa umakini ili aweze kuyajua matumizi yake na siku ambayo inaisha muda wake.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa zimepangiliwa vizuri ili kuweza kufikika kwa kila mteja anayehitaji, zimewekwa ndani ya vifungashio aina ya maboksi ili kuvitunza visipate vumbi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa eneo lililotengwa kwa ajili ya bidhaa mbalimbali za vitafunwa hasa vinavyotokana na ngano kama vile maandazi, hafkeki, donati zote kwa ajili ya wateja unaonunua kwa matumizi ya nyumbani kwenye migahawa mpaka hotelini.

Mwanamke mrembo anayependa kujipikia chakula kizuri amefika eneo lililotengwa ndani ya duka kubwa la kisasa kwa ajili ya bidhaa mbalimbali kama vile: vitunguu swaumu, nyanya, karoti, matango ili kujipatia huduma anazozipenda alizozifata.

Ndani ya duka kubwa la kisasa eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya matunda na nafaka tofauti tofauti kama vile karanga, njugu mawe, nanasi, ndizi mbivu na vitu vingine vilivyowekwa katika vifungashio vya plastiki.

Ndani ya duka kubwa la kisasa zinauzwa bidhaa mbalimbali, hasa zinazotengenezwa kwa kutumia unga wa ngano kama vile:mikate, skonzi, maandazi bila kusahau sukari ambayo imewekwa kwenye kifungashio cha aina ya bahasha.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo lililotengwa maalumu kwa ajili ya vinywaji tofautitofauti hasa vile ambavyo ni baridi, kama vile soda na juisi zimepangiliwa vizuri, ambavyo mteja akifika ana uwezo wa kuzifikia na kuzichukua ili kwenda kuzilipia.

Mteja ambaye yupo ndai ya duka kubwa la kisasa, tayari amenunua bidhaa zake na kuziweka kwenye kikapu chenye matairi yanayotembea, kama vile: pilipili hoho, vitunguu swaumu pamoja na mboga za majani; akielekea kuzilipia ili aanze safari ya kurudi nyumbani.

vyombo mbalimbali vinauzwa ndani ya duka la kisasa, ikiwa ni pamoja vya plastiki vinavyotumika kuhifadhia chakula ndani ya jokofu au hata kuweka sukari na chumvi mezani.

Ndani ya duka kubwa la kisas zimepangwa bidhaa mbalimbali ikiwa ni madawa kama ya kutunza kinywa na kubaki na harufu nzuri bora